Sahani nne zimewekwa kwenye trei zenye umbo la mviringo. Tatu zenye rangi nyeupe na moja yenye rangi ya fedha zikiwa na vyakula tofauti tofauti. Kando ni glasi yenye kinywaji chenye rangi nyekundu.

Barabara yenye rangi ya kahawia iliyokombokombo inayoelekea kwenye sehemu kuliko na nyumba. Kandokando, ni miti midogo midogo na mengine mirefu yenye rangi ya kijani.

Sahani yenye rangi ya mala. Na muundo wa duara iliyo na chakula cha biriani yenye rangi ya manjano na chapati na mchuzi. Kwenye pembe moja ya sahani ni kisahani kidogo chenye rangi nyeupe ikiwa na mchuzi wa nyanya.

Sahani yenye rangi nyeupe na umbo la duara ikiwa na bajia zenye rangi ya machungwa zilizochanganywa na mboga zenye rangi ya kijani. Kando ni bakuli lenye muundo wa duara likiwa na mchuzi wa nyanya uliotiwa nazi.

Sokoni, wanaume kwa wanawake wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku. Kwenye sehemu moja ya soko, kukiwa kumefunikwa paa la mabati na kwingine vyandarua. Ili kuzuia jua ama mvua. Mezani ni samaki wenye ukubwa tofauti tofauti, wamepangwa wakisubiri wateja.

Barabara zilizotengenezwa kwa kutumia mawe yaliyochongwa zinazoelekea sehemu tofauti tofauti. Kandokando mwa barabara ni nyasi zilizofyekwa vizuri zenye rangi ya kijani na miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Jikoni, mama mwenye imani ya Kiislamu amekaa kwenye kiti cha plastiki akiwa amevalia nguo yenye rangi ya buluu na nyeupe na kujifunika kitambaa kichwani, akiwa amevaa ninja, akipika viazi karai.

Ni kwenye soko hili la kuuza vitu, mama aliyekaa akiwa amejifunika kitambaa chenye rangi nyeusi kwenye kichwa, shati lenye rangi ya kijivu, suruali yenye rangi nyeusi, akiwa amevaa aproni , akiwa anatengeneza samaki wake tayari kwa kupikwa.

Boti lenye rangi ya kahawia lililotengenezwa kwa kutumia miti iliyofungwafungwa kwa kamba limeegeshwa kando ya ufuo wa bahari. Kandokando ni miti midogo midogo yenye rangi ya kijani.

Mwanamume amechuchumaa, akiwa amevalia ovaroli yenye rangi ya buluu, akiwa anakamua ng'ombe mwenye rangi nyeupe, nyeusi na rangi ya kahawia. Anakamua maziwa kwenye ndoo yenye rangi ya buluu.

Mwanaume wa umri, mwenye nywele nyeusi na nyeupe, akiwa amevalia shati ya mkono mrefu, yenye rangi ya blue . Mkononi mwake ameshikilia karatasi, tayari kujipakulia chakula. Kando yake ni wanaume kwa wanawake walio kwenye shughuli zao.

Sokoni samaki wenye rangi tofauti na ukubwa tofauti wakiwa wamepangwa tayari kuuzwa. Kando ni mabeseni yenye rangi ya kijani na nyekundu. Wababa, wamama na watoto wakionekana wakiwa wamesimama.

Kwenye bunga la wanyama, ndovu wakubwa wenye rangi ya kijivu wakiwa wakiongozana wakitafuta malisho. Wanapita katikati ya nyasi, zingine zilizokauka, zingine zenye rangi ya manjano na zingine zenye rangi ya kijani.

Kibanda cha kuuza nazi kilichotengenezwa kwa kutumia miti, mbao na mikeka kilicho na paa la mabati. Chini ni bati lililopigiliwa yenye rangi ya buluu.

Sahani mbili, zenye umbo la mviringo, lenye rangi nyeupe na rangi ya bluu, zikiwa zimewekwa maharagwe ya nazi na kutiwa dania juu yake. Kando ni bakuli ya mviringo yenye rangi nyeupe ikiwa na mahamri yenye rangi ya kahawia.

Kwenye barabara ya lami ni mwanaume anayetembea akiwa amevalia kofia yenye maua yenye rangi ya blue na kijani shirt lenye rangi ya blue na suruali yenye rangi nyeusi akiwa amebeba mfuko mkononi mwake, kando ni nyumba na miti mikubwa yenye rangi ya kijani.

Katikati ya nyasi hizi zenye yangi ya kijani ni mawe mawili yenye rangi nyeupe na kahawia na miti mitatu ya mkonge iliyomea.

Sahani, yenye rangi nyeupe na umbo la mviringo, ikiwa na chakula cha wali na samaki ya vipande, pamoja na mchuzi ulio kwenye bakuli yenye rangi nyeupe.

Meza, iliyofunikwa na karatasi yenye rangi ya blue . Ni samaki waliopangwa, wenye ukubwa tofauti na maumbo tofauti, wakiwa wanauzwa.

Sahani nyeupe yenye umbo la mstatili iliyowekwa bajia zenye rangi ya manjano iliyochanganywa na mboga mboga zenye rangi ya kijani zimewekwa juu ya sakafu lenye rangi nyeusi na kijivu.

Kwenye meza yenye rangi ya kahawia ni sahani nne zilizopangwa kwenye tray zenye rangi nyeupe na muundo wa mviringo zikiwa na vyakula tofauti tofauti.

Ufuoni mwa bahari takataka zikiwa zimejikusanya kwenye mchanga wenye rangi nyeupe, kando ni miti iliyoenea midogo midogo yenye rangi ya kijani.

Sahani mbili nyeupe zenye umbo la mviringo, moja ndogo na nyingine kubwa. Ndogo ikiwa imewekwa saladi, na kubwa ikiwa na bajia. Kando yake ni vibakuli viwili vya glasi, moja ikiwa na ukwaju na ingine ikiwa na pilipili.

Kwenye sahani ya glasi yenye umbo la mviringo ni samaki wawili waliopakwa, wenye rangi ya manjano wakiwa na dania pamoja na pilipili.

Meza yenye rangi nyeusi imepangwa nazi zilizochongwa tayari kwa kuuzwa, kando ni mwanamume mwenye imani ya kiislamu aliyesimama akiwa amevalia kofia na shati lenye rangi nyeupe.

Mezani ni sahani yenye rangi nyeupe iliyo na umbo la mstatili, limewekwa biriani iliyotiwa mchuzi na nyama. Kando ni matunda yaliyokatwa vipande na ndizi. Kwenye pembe za sahani ni kachumbari na pilipili ya kupikwa.

Mezani ni sahani mbili zenye umbo ya duara, moja ya chuma yenye rangi nyeusi ikiwa na nyama choma na nyengine yenye rangi nyeupe ikiwa na chipsy .

Kwenye kiwanda cha maziwa, mitungi ya chuma ya kubebea maziwa ikiwa imepangwa. Wanaume wawili wanabeba mitungi hiyo, yenye maziwa wakimimina kwenye sehemu nyingine.

Mezani ni samaki wenye aina tofauti tofauti wakiwa wamepangwa kwenye visahani. Kando ni mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu akiwa anapeana sahani kwa mwingine iliojaa samaki.

Sahani tatu zilizowekwa kwenye tray , mbili zikiwa na rangi nyeupe na umbo la mviringo moja ikiwa na umbo la duara. Zote ziko na vyakula aina tofauti.

Sahani nne zenye rangi nyeupe na umbo la mviringo zikiwa na vyakula tofauti tofauti. Kando ni glass iliyo na kinywaji chenye rangi ya kahawia.

Ng'ombe zenye rangi tofauti zimefungiwa kwenye boma lililotengenezwa kwa kutumia vyuma zikiwa zinakula nyasi kwenye sehemu ya nje iliyokauka. Kando ni magunia yaliyo na chakula cha ng'ombe.

Kwenye bunga la wanyama Viboko wawili wakiwa wamesimama moja akiwa ameinamisha kichwa chini na mwingine kichwa chake kikiwa juu, kando ni Nyani aliyekaa karibu nao.

Duka la kuuza vyakula vya aina tofauti tofauti. Kwenye meza ya mbele ni viungo vya kutumika kupikia, vyenye rangi tofauti tofauti, kama vile nyekundu, rangi ya manjano, rangi ya machungwa, rangi ya kahawia na kadhalika.

Nyama zilizochomwa zenye rangi ya kahawia zimepangwa mafungu mafungu ili ziweze kuuzwa. Kwenye moto, nyama zinazoendelea kuchomwa. Kando ya jiko hili, ni mwanamume aliyesimama akiwa amevalia nguo yenye rangi ya mala, akiwa anaongea na wenzake.

Sahani yenye muundo wa mviringo, ikiwa imewekwa viazi zenye rangi ya machungwa, vingine vyenye rangi ya manjano, na mahamri yenye rangi ya kahawia. Katikati ni bakuli ya mviringo, yenye rangi nyeupe, ikiwa na mchuzi wa tomato , pamoja na pilipili.

Soko la kuuza vyakula kama vile samaki, matunda, mboga, na kadhalika, taa zikiwa zimewashwa ili kupeana mwangaza, watu wanaumme kwa wanawake wakiwa bado kwenye shughli zao.

Sokoni, wamama wakiwa wameketi, wengine sehemu ya juu, wengine sehemu ya chini. Wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti na wakionekana kuongea. Katikati, ni samaki waliozipanga tayari kuwauza.

Mti uliomea kwenye sehemu iliyojaa mawe, wenye rangi ya kijani. Matawi yake yamejigawagawa na yakiwa na miba.

Shamba la vyakula kama vile migomba, mahindi na vyakula vinginevyo, vyenye rangi ya kijani. Kando ni miti mirefu iliyozunguka ya rangi ya kijani. Mawingu yakionekana ya rangi nyeupe na ya bluu.

Mwanamume amesimama akiwa amevalia shati lenye rangi ya bluu. Kwenye mkono wake wa kuume ameshika kijiko anachotumia kupakulia viazi karai, kwenye mkono wa kushoto ameshika karatasi.

Watu wamekaa wakiwa wanakula kwenye hoteli ya makuti iliyozungukwa na ukuta kwenye sehemu ya chini. Nje ni miti yenye rangi ya kijani iliyozunguka hoteli hii.

Kamba refu yenye rangi ya bluu imewekwa juu ya mchanga wenye rangi nyeupe, na kando miti miwili mirefu iliobwagwa chini, miti ingine ikionekana yenye kijani, na nyuma yake majumba.

Duka la kuuza shanga, zenye muundo tofauti na rangi tofauti kama vile, buluu, rangi ya waridi, ya manjano, nyekundu na kadhalika zinazotumika kutengezea mikufu.

Shamba la migomba zenye rangi ya kijani, kahawia, na manjano lenye mkungu wa ndizi uliojaa ndizi zingine zinazoonekana kuanza kuiva.

Ng'ombe mkubwa mwenye rangi ya kahawia amesimama kidete akiwa anakamuliwa. Kando ni mwanaume amechuchumaa anayekamua maziwa kwenye ndoo yenye rangi ya buluu.

Mwanamke amechuchumaa akiwa anakamua ng'ombe amevaa shati lenye rangi ya machungwa na kijani na sketi yenye mistari yenye rangi ya bluu, rangi ya waridi na rangi nyeusi.

Kwenye bakuli hii inayotambulika kama chungu ya moto, ni chakula kilichopikwa na kupakuliwa ambacho ni pilau, yaani mchanganyiko wa nyama, mchele na viazi.

Soko la kuuza vyakula tofauti tofauti kwenye meza ya kwanza, misamaki zilizopangwa kwenye ukubwa tofauti na rangi tofauti zikiwa zimeekwa nambari.

Ufuoni mwa baharini kwenye nchi kavu ni mchanga wenye rangi ya kijivu. Kando ni miti mikubwa yenye rangi ya kijani na majumba yenye rangi nyeupe na rangi ya maroon .

Sahani yenye rangi nyeupe, ikiwa na mistari yenye rangi ya buluu, nyeusi na rangi ya kijivu imewekwa chakula cha biriani na maharagwe iliyotiwa nazi pamoja na matunda yaliyokatwa vipande vipande na dania. Kando ni glasi iliyo na kinywaji chenye rangi ya manjano.

Mezani, sahani yenye rangi nyepe na madoadoa meusi ikiwa imepakuliwa chakula. Chakula chenyewe ni wali, samaki, kachumbari, pilipili na matunda ya kila aina.

Miti midogo iliyomea na kuenea, iliyo na majani yenye rangi ya kijani na mengine ya manjano iliyo na maua yenye rangi ya zambarau, imemea kando mwa ufuo wa bahari.

Kwenye shuka iliyotandikwa ni bakuli zenye rangi ya fedha na umbo za mviringo zinazotumika kuweka chakula kikiwa moto kwa muda mrefu, zikiwa na vyakula.

Mama amevalia kofia nyeupe kichwani, barakoa, koti nyeupe, dera na buti zenye rangi nyeupe. Akiwa ameshikilia ndoo akimimina maziwa kwenye ndoo nyingine.

Mwanaume amesimama akiwa amevalia shati lenye rangi ya kahawia na suruali yenye rangi nyeupe. Akiwa ameshikilia nazi na kwenye mkono mwingine ameshika kisu anachokitumia kuichonga nazi hiyo.

Kwenye soko la kuuza vyakula, wanaume kwa wanawake waliovalia mavazi tofautitofauti wakionekana kuwa katika hali ya pitapita. Kwenye meza ni samaki waliopangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Sokoni, wanaume kwa wanawake, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi, wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku. Kwenye meza ni samaki wabichi wenye ukubwa tofauti, waliopangwa tayari kwa kuuzwa.

Mwanamume amechuchumaa akiwa amevalia kofia yenye rangi mbili, nyekundu na nyeupe. Akiwa na shati nyeusi iliyoraruka na suruali nyeusi na champali nyeusi akiwa anakamua ng'ombe.

Kwenye sahani yenye rangi ya fedha. Ni chakula cha biriani kilicho na rangi tofauti tofauti, mchuzi wa nyama ya kuku, na kando ni ndizi mbili zenye rangi ya manjano na yai pamoja na kachumbari.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali. Miongoni mwa bidhaa hizo ni viungo vya kupikia vyakula tofauti ziliweza kupimwa kwenye ndoo zenye rangi nyekundu, kijani na buluu. Kando yake ni kiti chenye rangi ya mala na juu imeekelewa begi.

Kwenye trei yenye rangi nyeusi ni sahani mbili zenye muundo wa mviringo na rangi ya fedha zilizo na vyakula tofauti tofauti, kwenye pembe ya trei ni soda mbili zenye rangi tofauti.

Shamba lenye mchanga mweusi na nyasi iliyotapakaa, yenye rangi ya kijani. Kobe wawili wenye rangi tofauti, wamekaa, moja chini na mwengine juu ya mwenzake.

Mwanaume aliyevalia kofia yenye yangi nyeupe na buluu shati ya pink , suruale nyeusi na buti nyeusi akikamua maziwa kwenye ndoo yarangi ya kijivu.

Meza imepambwa kwa kitambaa chenye rangi nyeusi na ya kijivu. Juu yake ni sahani nyeupe yenye umbo la mstahili iliyojaa bajia.

Sahani yenye rangi nyeupe na umbo la mviringo, iliyowekwa wali uliopikwa, na kitoweo cha paja la kuku lililokarangwa vizuri yenye rangi ya kahawia.

Kwenye shamba wamama wawili wakiwawamesimama mmoja akiwaamebeba mtoto mgongoni, akiwaameshikilia mkungu wa ndizi na mwingine akiwa na panga mkononi tayari kukata mkungu wa ndizi.

Sahani yenye umbo la mviringo iliyofunikwa kwa kutumia kitambaa chenye rangi nyeupe, kwenye sahani ni vitafunio kama vile viazi karai, sabusa, mahamri na soseji.

Shamba lililo pandwa migomba na miti nyingine zenye rangi ya kujani. Migomba hii ina mikungu ya ndizi zilizokomaa tayari kulilwa.

Mwanamme aliyekaa kwenye kiti amevalia shati lenye rangi ya kijani na bluu. Ameshika ndizi kwenye mkono wake akiwa ameitoa ganda. Kando yake ni kipande cha ndizi na kwenye meza ni bakuli lenye rangi ya buluu.

Mezani vimeandaliwa vyakula vitamu tofauti kwenye sinia kubwa na ndogo. Sinia kubwa ikiwa na biriani, nyama, mayai, pilipili ya kupikwa na matunda pamoja na kachumbari .Ndogo, ni pilau iliyochanganywa na nyama pilipili, kachumbari na ndizi.

Sahani mbili za mabati, moja ikiwa na viazi karai vyenye rangi ya manjano na nyingine ikiwa na ukwaju pamoja na pilipili na vijiko vya kutilia. Kando ni glasi iliyojaa juisi yenye rangi ya manjano.

Sahani yenye umbo la mviringo iliyo na rangi nyeupe na maua yenye rangi ya buluu, nyekundu, kijani, waridi na kadhalika ikiwa na viazi karai vyenye rangi ya manjano.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wamesimama wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi tofauti. Mikononi mwao wameshikilia nazi zikiwa na mirija ya kuvuta maji ya nazi hizo.

Sehemu ya biashara. Wanaume wakiwa wamekaa kila mmoja kwenye sehemu yake ya kuuzia. Kwenye sehemu ya kwanza ni mwanaume aliyevalia shati lenye rangi ya chungwa na suruali yenye rangi ya bluu akiwa na biashara ya kuuza samaki.

Muhogo uliokaangwa umegawanywa sehemu mbili, ukatiwa masala, pamoja na limau. Umewekwa kwenye gazeti lenye maandishi meusi na maandishi mengine meupe yaliyo kwenye rangi ya bluu.

Sokoni, wanabiashara wamekaa na wengine kusimama wakiwa katika shughuli zao za kila siku. Samaki wamepangwa vizuri wenye aina tofauti tofauti wengine kwenye meza wengine kwenye sahani na wengine kwenye ndoo.

Shambani, wamama wawili wakiwa wamesimama, wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi tofauti, na mmoja amebeba mtoto mgongoni. Wamesimama kando ya mgomba. Mmoja akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi, na mwingine akiwa ameshikilia panga, ili kuukata mkungu wa ndizi.

Viazi karai vyenye rangi ya manjano, imewekwa kwenye kisahani chenye rangi nyeupe na michoro ya maua enhe rangi tofauti tofauti kote. Kama vile bluu ,rangi nyekundu, rangi ya kijani, rangi ya kahawia na zinginezo

Kwenye soko la kuuza vyakula mbalimbali mwanamume aliyevalia kanzu yenye rangi nyeupe na kufunga kitambaa kwenye kichwa chake anawaongelesha wanawake wawili wanaotaka kununua viungo kutoka kwake.

Mwanaume amesimama akiwa amevalia kofia yenye rangi nyeusi, shati lenye rangi ya maruni na surwali yenye rangi nyeusi akiwa anatengeneza nazi za kuwauzia wateja wake.

Mwanaume amevalia ovaroli yenye rangi ya kijani, na buti zenye rangi nyeusi. Akiwa ameketi akikamua ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na rangi nyeupe. Anakamua maziwa kwenye ndoo yenye rangi nyeupe.

Ufuoni mwa bahari mchanga ukiwa wenye rangi nyeupe. Kando ni miti midogo midogo yenye rangi ya kijani na nyingine ya manjano iliyomea.

Kwenye meza iliotengenezwa kwa kutumia mbao na miti yenye rangi ya kahawia na rangi nyeusi. Minazi zinazochongwa na mwanaume aliyesimama akiwa amevalia kofia ya vito na shati lenye rangi ya bluu.

Sahani lenye umbo ya duara na rangi nyeupe likiwa limewekwa chakula kama vile pilau, nyama, viazi, pilipili na kachumbari.

Ni kwenye soko la kuuza viungo vya kuchanganya kwa chakula. Kwenye sehemu ya kwanza, ni viungo tofauti na vyenye rangi tofauti, vilivyowekwa kwenye ndoo zenye rangi ya buluu, rangi ya kijani na rangi nyekundu.

Sahani zimepangwa zenye rangi ya fetha zikiwa na umbo tofauti tofauti, zingine zenye umbo la duara na zingine umbo la mviringo, zikiwa na vitafunio aina tofauti tofauti. Katikati ni bakuli mbili zenye umbo la mviringo zikiwa na mchuzi.

Miti ya maua yenye majani yenye rangi ya kijani na maua yenye rangi ya waridi. Kando ni shina la mti mkubwa lenye rangi nyeusi lililo karibu na nyumba.

Mwanamke ameketi kwenye duka la kuuza chakula akiwa amesuka nywele. Amevaa shati lenye rangi nyeupe na koti lenye rangi ya kahawia akiwa anavuruta juisi kutoka kwa nazi.

Mahamri yamewekwa kwenye sahani ya mviringo yenye rangi nyeupe, waridi na mistari mieusi. Kando ni bakuli za plastiki mbili zilizo na maharagwe ya nazi na pilipili.

Sahani yenye rangi nyeupe. Ndani ni kitoweo cha samaki iliyopikwa yenye rangi ya kahawia. Kando ni limau lililokatwa na nyanya zilizochanganywa na kitunguu.